Huyu ni mtu aliyeketi mbele ya kompyuta ndogo akishiriki katika mkutano wa video . Skrini ya kompyuta inaonyesha watu wengi tofauti ikionyesha kuwa ni mkutano wa mtandaoni au simu ya video yenye washirika wengi.

Huyu ni mwanamke akifanya wasilisho au akifundisha mbele ya kamera na kompyuta ndogo. Anaonekana akipunga mkono akitabasamu, na anaonekana kuwa katika mazingira ya studio au chumba cha mkutano wa video. Nyuma yake kuna ubao mweusi.

Huyu ni mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana akifanya kazi au akisoma kwa njia ya kompyuta. Amevalia sweta ya rangi nyeupe juu ya shati la rangi ya samawati . Karibu naye kuna kikombe cha rangi ya samawati na pia kuna vifaa vya sauti.

Hawa ni wasichana watatu wakiwa wamevalia sare za shule wakitumia komputa ndogo. Wanaonekana kujifunza na kufanya kazi pamoja kwa kutumia teknolojia. Msichana mmoja anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini kwa wenzake.

Huyu, ni mwanafunzi anayetumia kompyuta ndogo, kwa ajili ya masomo ya mtandaoni, au kujifunzia kwa mbali, kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu, akifundisha somo la hisabati, akitumia ubao mweusi, uliojaa formula, na hesabu.

Hawa ni watoto watatu wadogo wanaoonekana wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta kibao. Wako ndani ya darasa na ubao mweusi unaonekana nyuma yao. Wanaonekana wakishirikiana na kompyuta kibao.

Huyu ni mwanamke aliyeketi kwenye dawati akishiriki katika mkutano au darasa la mtandaoni na mwanaume anayeonekana kwenye skirini ya kompyuta ndogo. Mwanamke amevalia shati jeupe na anaonekana akizingatia kile kinachoendelea kwenye skrini ya kompyuta yake.

Hili ni kundi la wasichana wengi wao wakiwa wamevalia hijabu wakitumia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta za mkononi au kompyuta kibao na vitabu. Inaonekana ni mazingira ya shule au ya kujifunzia ambapo wanafunzi wanajishugulisha na elimu ya kidijitali.

Huyu ni mtu anayetumia kompyuta ndogo, na kwenye skirini ya kompyuta kuna mwanaume anayetoa mada au anayewasilisha kitu kupitia simu ya vidio au mkutano wa mtandao.

Huyu ni mwanamke aliyeketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na kusoma kitabu. Yuko ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ofisi au sehemu ya kujisomea nyumbani, chenye mwangaza wa kutosha unaotoka kwenye dirisha lenye vipofu.

Huyu ni mwanamke aliyeketi kwenye dawati, mbele ya kompyuta na anashiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Nyuma yake, kuna skrini kubwa inayoonyesha washirika wengine wa mkutano huo, wakiwa wamepangwa katika mtazamo wa gridi.

Huyo ni mwanaume mwenye ndevu na nywele ndefu akiwa ameketi akishiriki katika mkutano wa video. Anaonekana akizungumza huku mikono yake ikiwa imenyanyuliwa, akionyesha kuwa anatoa hoja au anaeleza jambo.

Hapa ni mahali pa mwanafuzi pa kusomea nyumbani. Kuna vitu kadha wa kadha zinazosaidia mwanafuzi kuendeleza masomo yake. Kuna rununu na pia kuna tarakilishi. Kwenye tarakilishi hii kuna mwalimu ambaye anapeana mafunzo ya hesabati ambayo yatasaidia mwanafunzi kukumbuka aliyesomeshwa darasani ama kujifuza jambo jipya.

Huu ni mtindo wa kusoma wa kisasa ambao ni mtindo mzuri sana. Mtindo huu huweza kuwasaidia walimu na wanafunzi kuwa wakiingia kwenye darasa wakiwa kwa sehemu tofauti tofauti. Njia hii inamsaidia mwalimu kuwa akiona wanafunzi wake na pia wanafunzi wake kumuona mwalimu wao.

Hili ni kundi la watu ndani ya maktaba, watu hawa wamekaa kwenye meza ndefu za mbao wakisoma na kufanya kazi zao huku wengine wakitumia kompyuta ndogo, kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu zikizunguka eneo hilo la kusomea.

Hiki ni chumba cha kompyuta, au maabara ya kompyuta, kuna safu kadhaa za meza za mbao, kila moja ikiwa na kompyuta yenye skrini nyeusi, na kibodi. Viti vya rangi nyeusi, vimepangwa mbele ya kila kompyuta. Ukuta wa nyuma una rangi nyekundu, na blue .

Hili ni chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa katika shule la bweni. Vitanda vimepangwa kwa safu na kila kitanda kina godoro na matandikio baadhi vikiwa na mito na blanketi ya rangi tofauti. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ya kutosha na kuna dirisha dogo juu na mlango moja ulio kwenye upande wa kulia.

Hapa ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Hivi vitanda ni vyenye fremu za chuma za rangi ya buluu. Kila kitanda kina ghorofa na shuka nyeupe. Kuna watu wawili waliolala kwenye vitanda vya chini vya ghorofa.

Hili ni darasa tupu la shule lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Ubao mweusi mbele ya darasa na ramani ya dunia iliyoning'inia ukutani.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili viwili kuashiria mahali pa kulala katika bweni. Vitanda hivi vimetengenezwa na mbao na chuma na vina magodoro meupe. Chumba hiki kina mlango unaoelekea kwenye chumba kingine pengine bafu au choo.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Hili ni darasa la shule ya msingi au sekondari. Hakuna wanafunzi wala walimu darasani, huenda ni wakati wa likizo, mapumziko au masaa baada ya kusoma.

Hapa ni chumba cha kulala katika shule ya bweni. Ni chumba chenye kuta za rangi ya dhahabu nadhifu na sakafu nyeusi. Katikati ya chumba kuna kitanda kilichotandikwa shuka ya rangi ya zambarau iliyo na miraba.

Hapa kuna kundi kubwa ya mihadhara imejaa wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye viti vya mihadhara vilivyopangwa kwenye safu na wengine wanaangalia mbele wakisoma na kuandika. Hili tukio la kielimu au mkutano unaendelea.

Hapa ni ndani ya maktaba au chumba cha kusomea chenye meza na viti kadhaa na watu wachache wakiwa wameketi na kusoma au kufanya kazi. Pia kuna rafu za vitabu zinazoonekana nyuma.

Hapa ni chumba cha kusomea au maktaba yenye watu wengi wanaosoma, wengine wakitumia kompyuta au wakipitia vitabu. Kuna rafu zilizojaa vitabu na meza kadhaa, ambapo watu wameketi wakijishughulisha na masomo au kazi zao.

Hili ni darasa lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa safu vikitazama ubao mweusi upande wa mbele. Kuna madirisha marefu na makubwa yanayoruhusu mwangaza kuingia na kuta zilizo tupu bila mapambo yoyote.

Huo ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya uwanja. Wachezaji wawili wako katika uwanja, mmoja akiwa ameshika mpira na mwingine akijaribu kumzuia. Wote wamevaa jezi za michezo, mmoja akiwa na jezi ya bluu yenye namba kumi na nne, na mwingine akiwa na jezi ya machungwa.

Hili ni kundi la watu wazima walioketi kwenye madawati katika mazingira ya darasa. Wako makini na wanashughulika ama wanashiriki katika shughuli la mafunzo. Baadhi yao wamevaa mashati na wengine wamevaa nguo za kawaida.

Haya ni mashindano ya kuogelea ambapo waogeleaji kadhaa wanaruka kutoka kwenye vizimba vya kuanzia na kuingia ndani ya maji ya bwawa la kuogelea. Kuna watazamaji wamesimama nyuma ya vizimba vya kuanzia na kuna mahema meupe na buluu yaliyowekwa kando ya bwawa.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu. Amevalia jezi ya rangi ya manjano na buluu na anaonekana akijiandaa kurusha mpira au kupiga chenga. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uwanja wa wazi na watazamaji na pia wachezaji wengine.

Hiki ni chumba chenye vitanda vilivyopangwa vizuri, kwenye sehemu ya bweni ya shule au wadi ya hospitali na pia kuna vyandarua vya kijani vilivyoning'inia . Hapa kuna sanduku la chuma na pia kuna mtu mmoja aliyeketi kitandani upande wa kushoto .

Huyu ni mwanamke anayepanga vitabu au anatafuta vitabu kwenye rafu ya vitabu katika maktaba. Mwanamke huyu amevaa barakoa na ameinama kidogo akichunguza vitabu vilivyo kwenye rafu ya katikati. Kuna vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu mbalimbali na pia kuna rundo la vitabu chini ya rafu ya chini.

Hapa ni chumba cha kusomea. Kuna upande wa kushoto, kuna rafu. Kuna upande wakulia kuna dirisha lililo na grili na linaruhusu mwangaza kuingia. Pia kuna kabati la mbao. Ambalo imegewanyishwa katika sehemu ndogondogo ambazo zimejazwa na vitabu mbalimbali.

Hapa ni sehemu ya kulala kwenye chuo ambalo huitwa bweni. Kwenye bweni hili, kuna vitanda vya ghorofa ili kuweza kusaidia mwanafunzi mmoja kulala juu na yule mwengine kulala chini. Wanafunzi wameenda darasani, wameacha kama wametandika vitanda vyao vizuri.

Hiki ni chumba cha kulala katika shule ya bweni. Chumba hiki kina kitanda kimoja chenye shuka ya buluu na nyeupe, mto wa rangi ya waridi, na kichwa cha kitanda cha mbao. Pembeni mwa kitanda, kuna meza nyeupe na kiti cheupe chenye mto mwekundu.

Huu ni mpangilio wa kulala, katika shule za bweni. Shule za bweni, wanafunzi, hulala mmoja kwenye kitanda cha juu na mmoja kwenye kitanda cha chini. Shule hizi za bweni, husaidia kupea watoto, tabia njema. Hapa, wanafunzi wameacha kama wametandika vitanda zao, na pia wakaacha kama wameanika taulo zao vizuri.

Hapa ni kwenye darasa, kwenye darasa hii kuna madawati na pia kuna viti, viti hivi na madawati ni vya wanafunzi vya kuweza kusomea pia kuna board nyeusi ambaye mwalimu huwezi kuandikia vitu ambavyo anafunza wanafunzi, pia kuna saa ilioningi'nia kwenye ukuta ya kuwazaidia wanafunzi kujua ni saa ngapi.

Huu ni mpira wa kandanda. Mpira wa kandanda ni mpira mzuri sana, kwani huwa unasaidia watu kuburudika, wanapokuja kwa ujumla kuja kutazama mpira huu. Pia mpira wa kandada ni njia ya kuajiri vijana wadogo, kwani wao huwa kwa makundi yanayowalipa wanapocheza kila mchezo.

Hizi ni dawati ambazo hutumiwa kwenye vyuo vikuu. Dawati hizi huwa na mahali pa kukalia na pia mahali pa kuwekelea vitabu. Hapa viti hivi vimewekwa ni kwenye darasa ambayo wanafunzi hawa hutumia kuja kusomea. Kuna viti vingi kuonyesha eti darasa hii pia ina wanafunzi wengi.

Hii ni sehemu ya kulala kwenye shule za bweni, shule za bweni huwa wanafunzi wanalala watatu ama wanne kwenye chumba moja, na kila mtu huwa na kitanda chake. Pia vyumba hivi huwa na mahali pa kuwekea nguo na pia kioo cha kujitazamia na pia huwa na choo ya kutumia ya wanafunzi hawa.

Hapa kuna vitabu tofauti tofauti na vitabu hivi vimeandikwa na waandishi tofauti tofauti. Vitabu hivi kuwa vya umuhimu sana kwani huwa vinamsaidia mwanafunzi kuweza kuwa na ujuzi zaidi na pia vinamsaidia kuongeza msamiati wake.

Hii hapa ni basi ya shule. Basi za shule huwa zimepakwa rangi ya manjano, ili kusaidia madereva wengine kuweza kuwa wanaweza ku liona gari lile, na kuendesha gari kando yake kwa umaarufu na pia kwa umakini. Basi hizi husaidia wanafunzi kuoka nyumbani kwenda shuleni ama kutoka shuleni kwenda nyumbani.

Hiki ni chumba cha kulala. Chumba hiki kina kitanda ambacho mtu hutumia kupumzika. Kitanda hiki kina matandikio yanayofanana na pazia. Pazia imefunika dirisha. Dirisha ni muhimu kwani huwa inasaidia mwangaza kuingia kwenye nyumba wakati si wakati wa kulala.

Hapa ni darasa la chekechea, hapa kuna mwalimu na wanafunzi wake. Wanafunzi huwa wanakaa pamoja kwenye meza moja lakini kila mtu kwenye kiti chake. Huu ni mtindo mzuri sana wa kuwafunza watoto wakiwa pamoja na unawasaidia kuwa watu wa maana badae katika nchi yetu.

Hapa ni shuleni. Shule huwa na madarasa ilikusaidia kila mwanafunzi kuwa katika darasa yake. Pia kwenye mjengo huu kuna ofisi ya walimu, ambapo walimu huwa wanaenda kukaa wanapokula na pia kusahihisha makaratasi ya wanafunzi wao.

Hapa ni mahali pa wanafunzi wa shule la bweni pa kulala. Chumba hili lina dirisha kubwa la kusaidia mwangaza wa kutosha kuingia katika nyumba. Pia, kuna viti viwili na pia kuna meza ambayo wanafunzi wanawezatumia kuwa wakisoma wakati wameamua kusoma usiku wakati hawayuko darasani.

Hapa ni mahali pa kulala. Mahali hapa kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri na ni cha mtu cha kulalia. Pia kuna kiti na meza. Kiti na meza hii yaweza tumika na mwanafunzi wakati anapokuwa akisoma akiwa kwa chumba chake.

Hivi ni vitabu vya watoto. Vitabu hivi ni vya maana sana kwa sababu vinasaidia watoto kuelewa kwa urahisi . Wakati mtoto anasoma akielezwa kupitia picha, anaelewa kwa urahisi na pia kwa haraka.

Hapa ni chumba cha kulala. Chumba hiki kina kitanda cha kulalia na pia kina mahala pa kuweka nguo. Kuna neti inayosaidia aliyelala kujikinga kutokana na mbu. Mbu wanapokuuma wanaeza kupatia ugonjwa wa Malaria .

Hapa ni chumba cha kujiburudisha kinachoitwa sinema. Sinema ni ya muhimu sana kwa sababu inasaidia watu kupunguza mawazo na kujiburudisha. Kwenye sinema watu hutazama michezo ambayo huchukua pengine masaa moja ama masaa mawili.

Hiki ni kitanda ambacho kimetegenezwa vizuri sana na mbao na pia kuna kitanda cha chini na kuna kitanda cha juu. Kitanda cha juu kina mahali pa kusaidia mtu kuweza kupanda kwenda kwenye kitanda hicho. Pia vitanda hivi sana sana huonekana kwenye maboma ambao yana watoto wengi ama kwenye mashule ya bweni.

Hapa ni darasa. Kwenye darasa hili kuna viti na pia kuna madawati. Dawati hii husaidia mwanafunzi kuweza kuekelea vitabu vyake wakati anaposoma. Pia kiti humsaidia mwanafunzi kuwa akikalia na kuskiza ambacho mwalimu anafunza.

Hapa ni sehemu ya maktaba. Sehemu hii ya maktaba iko na vitabu mbalimbali zinazosaidia watoto kupata ujumbe mbalimbali. Pia kuna kitu ya kukanyaga ya kuweza kufikia vitabu ambavyo vilivyo kwenye sehemu ya juu.

Hapa ni mahali ama chumba cha kufanyia tizi . Chumba hiki kina mashine tofauti tofauti, ambazo watu hutumia kufanyia tizi . Pia chumba hiki kina dirisha kubwa, zinazosaidia kuleta mwangaza na pia kufanya kuwe na hewa safi.

Hii ni sehemu ya kulala katika shule ya bweni. Hapa kuna kijana aliyekalia vitanda. Vitanda hivi vimetandikwa na leso ya rangi moja. Pia kwenye vitanda hivyo kuna masanduku ambayo wanafunzi hutumia kuweka nguo zao za shuleni.

Hapa ni mahali pa kulala katika shule ya bweni. Hapa kuna vitanda vingi sana na watoto hulala kwa ujumla. Kila kitanda ina kitanda cha juu na kitanda cha chini. Hivi vitanda vyote vimetandikwa vizuri. Pia kuna kiti ambacho wanafunzi wanaweza kalia wakati wanaposoma.

Huyu ni msichana mdogo anayefanya jaribio la sayansi. Msichana huyu amevaa miwani ya usalama na shati jeupe akishiriki katika shughuli ya kisayansi. Nyuma yake kuna ubao mweusi wenye michoro ya fomyula za kemikali ikionyesha mazingira ya masomo au maabara.

Hapa kuna mtoto mmoja mdogo aliye na ulemavu wa Down Syndrome . Pia kuna mwanamke mmoja mwenye nywele nyekundu na mwingine mwenye nywele za rangi ya dhahabu. Mtoto anaonekana akichora na kuandika kwenye karatasi iliyo mezani. Wanawake hawa wawili wanamsaidia kumwongoza mtoto huyu katika shughuli zake za kuchora na kujifunza.

Huyu ni mtoto aliye na ulemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Nyuma yake, kuna viti vingine na madawati ambavyo vimekaliwa na wanafunzi wengine kwenye darasa hili.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani. Mwanafunzi huyu ana shida ya kusikia na kwa hivyo anatumia lugha ya ishara. Mwalimu amesimama na anamfundisha kutumia ishara hizi kuweza kujua kuongea.

Hapa, kuna mwanamke, anayecheza, na mvulana mdogo, aliyeketi, kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili, ni wenye furaha, na mvulana anatabasamu sana, huku akishika kizuizi cha kucheza, ambacho mwanamke huyu anamkabidhi.

Hapa ni darasa la chuo kikuu au chuo cha mafunzo, ambapo mwanafunzi mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ameketi mbele ya darasa akisikiza mwalimu.

Huu ni upande wa nyuma wa kichwa cha mtoto ambapo kifaa cha kusaidia kusikia kinaonekana kikiwa kimevaliwa nyuma ya sikio la mtoto huyu. Katika mandhari hafifu nyuma, kuna mtu mwengine asiyeonekana wazi akiwa darasani.

Hapa kuna mwanamke ambaye ni mtaalamu wa afya au mwanganlizi akimsaidia mvulana mdogo anayetumia kitembezi. Wote wawili wana furaha na wanatabasamu. Huku mwanamke akimshika mkono mvulana na kumuongoza.

Hapa ni shule ya wanafunzi walio nashida ya kuona ama ni wanafunzi tunaowaita vipofu. Wanafunzi hawa huhutaji mwalimu kuwasaidia kusoma na wao husoma kupitia kitabu kinachoitwa braille.

Hapa kuna wanaume wawili wakiwa ndani ya sebule. Mmoja aliye keti kwenye kiti cha magurudumu ni mwanafunzi na ana ulemavu. Amevalia koti la manjano na kofia ya kijivu. Upande huo mwingine kuna mwanaume mwingine aliyevalia kofia nyekundu na sweta ya waridi. Huyu ni mwalimu wa huyu mwanafunzi.

Hapa ni shule ya viziwi. Hapa kuna mwalimu anayewafunza hawa viziwi kuongea. Viziwi huwa hawawezi kuongea kwa hivo wao hutumia ishara kwa njia ya mikono kuweza kujieleza kwa watu wengine.

Hapa ni bweni la shule ya watoto walio na ulemavu. Mtoto huyu ni mtoto aliye na ulemavu wa miguu. Hapo kando, ameweka miguu ambayo huwa inamsaidia kuweza kuwa akitembea. Yeye huivaa kwenye sehemu zilizobaki na miguu yake na inamsaidia kutembea kutoka mahali pamoja mpaka mahali pengine.

Kuna ambao hawana uwezo wa kuwa wakiona lakini wanweza kusikia. Watu kama hawa huwa na kitabu chao maalum ambacho kimedonwa donwa na wao wenyewe ndio huweza kuelewa.

Huyu ni mwanadada aliye na shida ya miguu. Mwana dada huyu ana kiti cha magurudumu ambacho kinamsaidia kutoka sehemu moja mbaka nyingine. Mahali alipo kwa sasa ni maktaba, kwenye maktaba hili amekuja kusoma vitabu.